Muuguzi aliyevalia koti jeupe na vifaa maalumu vya uchunguzi, yupo katika chumba wanacholala wagonjwa akimwangalia mtoto aliyepo kitandani. Ameshikilia nakala zenye rangi tofautitofauti zenye taarifa za mgonjwa.

Wauguzi wawili wapo katika chumba cha hospitali ambacho kina viti na kitanda alicholala mtoto, wakimuangalia afya yake ili kuweza kumsaidia kuimarika vizuri.

Wauguzi wawili waliovalia mavazi ya kazi, wapo katika chumba kilicho na mashine maalumu, wakimwangalia mtoto aliyepo katika mashine hiyo, ili aweze kuwa na afya njema na kuimarika vizuri.

Mwanamke mmoja aliyejifunika nguo nyeupe na kubeba mkoba, amesimama kwenye miti iliyo na majani ya kijani akichuma dawa za asili kwa ajili ya kutengeneza dawa za matibabu.